Gari ya kiliniki za kijamii imesimama nyuma ya mkusanyiko wa watu wakiwemo wahudumu wa idara ya afya. Inaonyesha ziara ya huduma za matibabu kijijini.

Mfugaji akiwa katikati ya uwanja wa ardhi kavu, amevalia kofia inayozuia miale ya jua kali. Mbali kidogo, mbuzi wanapita kwa mstari. Upande wa juu, kuna vichaka vyenye majani machache, dalili ya mkoa wenye ukame.

Watoto wamevalia barakoa wakinawa mikono yao kwa kutumia kifaa cha kunawia mikono, chenye maji na sabuni, kikiwa kimewekwa nje katika eneo la umma.